Hii ni stesheni ndogo ya umeme iliyozingirwa na uzio wa waya. Katika stesheni hii kuna nguzo ya umeme ambayo imetengenezwa kwa kutumia chuma. Nguzo hii hutumika kushikilia nyaya za umeme kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine.

Hii ni stesheni ndogo ya umeme. Katika stesheni hii, kuna nguzo mbili za umeme zilizotengenezwa kwa kutumia chuma. Nguzo hizi zinatumika kushikilia nyaya za umeme kutoka sehemu fulani kuelekea sehemu nyingine.

Katika kituo kidogo cha umeme kuna nguzo ya umeme iliyotengenezwa kwa kutumia chuma. Nguzo hii inatumika kushikilia nyaya za umeme zinazo sambaza umeme kutoka sehemu flani kuelekea sehemu nyingine.

Katika kituo kidogo cha kusambaza umeme, kuna nguzo mbalimbali zilizotengenezwa kwa kutumia chuma. Nguzo hizi hushikilia nyaya za umeme kutoka sehemu fulani kuelekea sehemu nyingine, alafu kisha kuelekea kwa makaazi ya watu.

Katika stesheni hii kuna minara minne ambayo yamepangwa kwa mstari, sambamba, minara hii imetengezwa kwa kutumia chuma, waya nene zimepitishwa kutoka mnara mmoja hadi mwingine, waya hizi hutumika katika kusambaza umeme sehemu mbalimbali.

Nyaya za kusambaza umeme zimeweza kushikilia kwa kutumia nguzo za umeme. Nyaya hizi zinasambaza umeme kutoka stesheni za umeme hadi kuelekea makaazi mbali mbali ya watu.

Katika stesheni hii ya umeme tunaona yakwamba kuna nguzo mbili za umeme na katika nguzo hizi kuna nyaya ambazo zimeweza kuwekwa kwa pamoja na pia kuna nyaya ambazo zimetoka katika nguzo moja kuelekea nguzo nyingine, waya hizi hutumika katika kusambaza umeme katika kila sehemu ya mji.

Kuna fito nene ambazo zimewekwa mbele ya nyumba, na fito hizi tunaona ya kwamba, ni stesheni maalumu ya kusambaza umeme mitaa hiyo. Tunaona waya nene ambazo zitaweza kutumika kusambaza umeme katika mitaa mbalimbali.

Hii ni nguzo ya umeme, inayotumika kushikilia nyaya zinazosambaza umeme sehemu mbalimbali. Wafanyakazi kutoka kampuni ya kusambaza umeme, wanafanya ukarabati wa kurekebisha sehemu hiyo.

Katika kituo hiki cha umeme kuna minara mbali mbali ambazo zimepangwa, kwa mpangilio, minara hizi zimejengwa kwa kutumia chuma, na pia kuna waya inayotoka kwa mnara mmoja kuelekea mnara mwingine, waya hizi hutumika kusambaza umeme katika maeneo mbali mbali.

Hiki ni kituo cha umeme, na kituo hiki kimeweza kuekwa kando ya mto. Tunaona ya kwamba kituo hiki hutumika kuzalisha umeme kwa kutumia maji, ndiposa limeweza kuekwa kando ya mto, na baada ya hapo unaweza kusambaza umeme katika eneo mbalimbali.

Katika maeneo haya kuna minara ambayo ni ya chuma. Minara hii imeweza kupangwa kwenye mistari sambamba, minara hii hutumika katika usambazaji wa umeme. Kuna nyaya ambazo zinatoka toka mnara mmoja kuelekea mnara mwingine.

Stesheni hii ya umeme limeweza kuzingirwa na ua uliojengwa kwa kutumia mawe. Ndani ya stesheni hii kuna minara ya chuma. Minara hii imeweza kupangwa kwa mpangilio. Minara hii pia inatumika katika kupitisha waya kutoka upande mmoja hadi upande mwingine. Waya hizi zitatumika kusambaza umeme katika sehemu mbalimbali.

Hapa ni stesheni ndogo ya kusambaza umeme na tunaona ya kwamba stesheni hii ina minara mbalimbali yaliyotengenezwa kwa chuma, na minara hii hutumiwa hasa katika kushikilia waya nene zinazosambaza umeme katika sehemu mbalimbali.

Katika mbuga ya wanyama kuna mnyama aina ya ndovu na pia ndege aitwaye mbuni. Wanyama hawa wanatembea bila wasiwasi, hii ni kuonyesha ya kwamba wanakaaji wa eneo hili wameeza kuhifadhi wanyama hawa kwa kutowaua.

Katika mbuga hii ya wanyama kuna mnyama aitwaye kifaru. Kifaru ana rangi ya hudhurungi na kichwani mwake yuko na pembe. Kifaru huyu anatembea bila wasiwasi, hii ni kuonyesha ya kwamba wakaazi wanahifadhi wanyama wa porini.

Katika mbuga hii ya wanyama kuna aina ya ndege aitwaye mbuni. Mbuni huyu ana mabawa ya rangi nyeusi .Wanaonekana kutembea bila wasiwasi katika sehemu hii ili kuonyesha kwamba hakuna ule ujangili wa kuua wanyama au ndege.

Katika mbuga hii ya wanyama, mnyama aina ya twiga anakula majani bila wasi wasi. Hii ni kuonyesha ya kwamba wakaaji wamejiepusha na ujangili wa kuua wanyama wa porini na hii itasaidia kuhifadhi wanyama hawa.

Katika mbuga hii ya wanyama, kuna ndovu kadhaa wanaotembea bila wasiwasi. Pia kuna gari la utalii lililopakwa rangi ya malai. Wanyama hawa kutembea bila wasiwasi inaonyesha ya kwamba wakaazi wamezingatia kuhifadhi wanyama wa porini.

Katika mbuga hii ya wanyama kuna mnyama aina ya pundamilia , wanyama hawa wanaoenakana kutembea bila wasiwasi katika sehemu hii, hii ni kuonyesha yakwamba wakaazi wameweza kutunza hifadhi ya wanyama hawa.

Katika eneo hili, nyumba aina ya ghorofa inabomolewa. Hii inaweza kuwa kwasababu jengo hili lilikuwa kwenye hatari ya kuanguka na kisha kusababisha madhara kwa wakaazi wa eneo hili.

Katika mbuga hii ya wanyama, wanyama aina ya twiga wanatembea bila wasiwasi hii ni kuonyesha ya kwamba wakaazi wa eneo hili wamezingatia uhifadhi wa wanyama wa porini kwa kujiepusha na ujangili wa kuwauwa.

Mazingira haya yanapendeza sana. Kuna miti, mimea, na hata nyasi ya rangi ya kijani. Hii ni kuonyesha ya kwamba yameweza kutunzwa vyema. Kuna watu watatu ambao wameweza kuzuru sehemu hii na wanafurahishwa na mandhari.

Katika kijiji hiki tunaweza kuona wakaazi wanatupa takataka kiholelaholela adi wanatupa takataka hizi kando ya mto. Tunaweza kuona takataka hizi zikiingia ndani ya mto na hii ni hatari sana kwa wanyama wanoishi majini na pia inaweza kuleta madhara mbalimbali kwa wakaazi, hao. Pia tunaona takataka hizi hazileti mwonekano mzuri kwa kijiji hicho.

Katika eneo hili, inaonekana ya kwamba wakaazi wametupa takataka ovyo ovyo hasaa karibu na mto. Tunaona watu watatu ambao wanajaribu kusafisha maeneo haya. Hii ni vyema kwa sababu utaweza kusaidia hao wakaazi kujiepusha na magonjwa mbalimbali na pia kuhifadhi wanyama wanaoishi ndani ya maji.

Wanaume watatu wanaonekana kusafirisha takataka za eneo hilo. Mwanaume mmoja anaendesha mkokoteni uliobeba takataka zenye ziko katika gunia, na wawili wanamsaidia kusukuma mkokoteni huo.

Takataka zimeweza kutapakaa karibu na mto. Kuna mtu mmoja aliyevalia koti ya rangi ya kijani na helmeti ya rangi ya manjano. Anaonekana kuokota takataka hizi kisha kuweka kwenye gunia. Tendo hili limeweza kuleta madhara kwenye wakaazi wa jiji hili.

Inaonekana kuna maji yanayotoka katikati ya mwamba na tunaweza kuona mwanamume huyu anaweza kutumia akili, kutoka kutumia karatasi kisha kukunja karatasi hiyo na kuiekelea mahali ambapo ataweza kuchota maji yake kwa urahisi. Tunamwona mwanamume huyu anachota maji ndani ya ndoo nyeupe.

Katika mbuga hii ya wanyama, kuna twiga watatu ambao wanatembea bila wasiwasi. Hii ni kuonyesha ya kwamba wakazi wa eneo hili wamejiepusha na ujangili wa kuua wanyama wa porini.

Katika mbuga hili la wanyama tunaweza kuona wanyama aina ya punda milia. Tunaona punda milia wa nane ambao wanakunywa maji kutoka mtoni. Hii tunaona ni kwamba mboga hili limeweza kuzingatia usalama na kutunza wanyama hawa.

Wakaazi wa eneo hili hawaifadhi mazingira yao vizuri kwa sababu wametupa takataka ovyo ovyo. Hii inaonyesha ya kwamba takataka zimetapakaa kila mahali hadi karibu na mto. Hii itasababisha mtaa huu kunuka vibaya na pia wakaazi kupata magonjwa mbali mbali.

Katika eneo hili, taka taka zimeweza kutapakaa kila mahali. Hii ni kuonyesha kwamba wakaaji hawajaeza kutunza mazingira yao, na pia tunaona ya kwamba takataka hizi ni za aina za karatasi za plastiki na pia chupa za plastiki . Tunaona ya kwamba kuna watu ambao wanajaribu kuchoma takataka hizi, na kuna watu wanapita njia. Hii ni kuonyesha kwamba, italeta madhara mengi katika wakaazi hawa.

Katika mbuga hii ya wanyama, kuna mnyama aina ya mbuni. Mnyama huyu ana mabawa ya rangi nyeusi, na pia yuko na shingo refu, ambayo ni huyu anatembea bila wasiwasi. Hii ni kuonyesha ya kwamba wakaazi wa mtaa huu, wamejiepusha na ujangili, wa kuua wanyama hawa.

Katika mbuga hii ya wanyama kuna mnyama aina ya simba ambaye amejituliza bila wasiwasi. Hii ni kuonyesha ya kwamba wakaazi wa eneo hili wamejiepusha sana n ujangili wa kuua wanyama wa porini.

Huu ni msitu, uliojaa miti. Tunaona kwamba , wanakijiji humo wameweza kutambua umuhimu wa miti na kuzingatia kuhifadhi mazingira kwa kutokata miti kiholela holela. Kwa umbali pia tunaweza kuona jumba dogo ambalo limejengwa kwa kutumia mbao.

Mandhari ya eneo hili yanapendeza na kuvutia sana. Kuna miti ambayo imenawiri sana. Na pia eneo hili ni safi kupindukia. Hii ni kuonyesha ya kwamba wakazi wameweza kutunza mazingira yao.

Eneo hili linaonekana watu wametupa takataka ndani ya mto. Takataka hizi nikama vile karatasi za plastiki. Hii ni kuonyesha ya kwamba wakaazi hawatunzi mazingira yao. Na tendo hili linaweza kusababisha madhara kwa wanyama wanaoishi majini.

Katika kijiji hiki tunaweza kuona wakaazi hawazingatii uhifadhi wa mazingira kwa sababu takataka zimetupwa kiholelaholea. Tunaweza kuona chupa za plastiki na makaratasi ya rangi mbalimbali ambazo zimetupwa kando ya mto. Mwonekano huu si mzuri katika mji huo na pia hii inaweza kusababisha madhara kwa wana kijiji.

Katika kijiji hiki, kunaonekana kulikuwa na mvua nyingi, na iliyosababisha mafuriko, na mafuriko haya yameweza kuleta madhara katika wakaazi. Tunaona ya kwamba, kuna nyumba ambazo zimeweza kubebwa na mafuriko, na wakaazi wanajaribu kuokoa bidhaa muhimu.

Hapa wanakijiji wanaonekana hawazingatii uhifadhi wa mazingira. Takataka zimetapakaa hasa chupa za plastiki ambazo zinaonekana karibu na mto. Kunaonekana mwanamme mmoja ambaye anajaribu kuokota chupa hizi akiziweka kando.

Hili ni mbuga la wanyama, na mbuga hili la wanyama tunaona kwamba wamejihusisha sana katika kuhifadhi mnyama aitwaye twiga. Tunaweza kuona kuna twiga mmoja ambaye anatazama mtalii na kwa mbali sana tunaeza kuona kuna twiga anayekula nyasi.

Katika mbuga hii ya wanyama, kuna wanyama aina ya ndovu ambao ni wa rangi ya udhurungi. Wanaonekana kuhifadhiwa vyema. Mfanyikazi mmoja anaonekana kumpatia ndovu maziwa kwa kutumia chupa. Kwa mbali, tunaona watalii ambao wameweza kutembea sehemu hii kutazama ndovu.

Katika mbuga hii ya wanyama, sehemu hasa ya kuhifadhi wanyama aina ya twiga. Wanyama hawa wana madoadoa ya rangi ya hudhurungi na nyeupe, na pia wana shingo refu. Wanyama wameweza kuhifadhiwa vyema ndiposa watalii wanatembea maeneo haya, wakitazama hawa wanyama.

Wakaazi wa maeneo haya wanaonekana kutozingatia mbinu mbalimbali za kuhifadhi mazingira, maji taka inaonekana, kutapakaa katika maeneo haya, na kando yake wanaonekana watu wakichota maji ya kutumia nyumbani, tendo hili linaweza kusababisha madhara mbalimbali, kwa wakaazi hawa.

Katika maeneo haya, kuna miti, mimea, na pia nyasi, ambazo ziko na rangi ya kijani kibichi. Hii ni kuonyesha ya kwamba wakaazi wameweza kuzingatia mbinu mbalimbali za kuhifadhi mazingira, na pia wanatambua umuhimu wa miti katika maeneo hayo.

Sehemu hii kuna maporomoko ya maji, na kulingana na tunavyoona ni kana kwamba wakaazi wameweza kuzingatia kuhifadhi sehemu hii na hii imefurahisha watalii mbalimbali ambao wanakuja na kisha kuchukua picha.

Katika kijiji hiki, tunaweza kuona wanakijiji hawajaweza kuzingatia uhifadhi wa mazingira. Takataka zimeweza kutapakaa kila mahali na pia kutoka ndani ya mto. Tabia hii ni mbaya sana kwa sababu inaweza kuwaletea madhara mbalimbali na pia haileti muonekano mzuri wa mji huo. Tuweza kuona pia kuna watu ambao wameweza kujitolea kusafisha mto.

Wakaazi wa kijiji hiki hawajazingatia usafi wa mazingira. Hii ni kwa sababu takataka zimeweza kutapakaa kila mahali. Takataka hizi zinaonekana karibu na mto. Vijana wanne wanasafisha mto huo kwa kutoa makaratasi yote ili kujiepusha na magonjwa mbalimbali.

Katika mbuga hii ya wanyama, kuna mnyama aitwaye pundamilia ambaye ana mistari mieupe na mieusi. Mnyama huyu anaonekana kutembea katika mbuga hii bila wasiwasi. Hii ni kuonyesha ya kwamba wakaazi wamejihepusha na ujangili wa kuua wanyama wa porini.

Katika eneo hili tunaona ya kwamba kuna trekta ambayo imeweza kutumika katika kuchimba shimo, na pia tunaona mwanamume ambaye amevalia surupwenye ya rangi ya zambarau na amejifunika kichwa kwa kutumia kitambaa cha rangi ya manjano. Anajaribu kuweka bomba la maji ambalo litatumika katika usambazaji wa maji au maji taka.

Katika mbuga hii ya wanyama kuna pundamilia kadhaa ambao wanatembea bila wasiwasi hii ni kuonyesha ya kwamba wakazi wamejiepusha na ujangili wa kuuwa wanyamawa porini.

Wakuu wa mazingira, chifu pamoja na wakaazi wa mtaa huu wameungana kupanda miti. Hii ni kuonyesha kwamba wanatambua mbinu mbali mbali za kuhifadhi miti na pia umuhimu wa miti katika maeneo haya.

Katika eneo hili, miti zinaonekana kukauka. Na tunaona ya kwamba kuna mti mmoja ambao, hauna matawi hata moja. Wakazi wameweza kukusanywa pamoja, na kunaonekana chifu ambaye anawaelezea umuhimu wa kutunza miti.

Katika kijiji hiki tunaona ya kwamba wakaazi wameshindwa kuzingatia na pia kutunza mazingira yao. Tunaona ya kwamba wameweza kutupa chupa za plastiki na karatasi za nailoni kiholelaholela na pia tunaona ya kwamba mahali wanatupa takataka hizi ni karibu na makazi yao. Hii haileti mwonekano mzuri na pia inaleta harufu mbaya mahali wanaishi.

Hapa kuna watumbuizaji waliovalia mavazi kutoka ya jamii ya ki-kikuyu; na tunaona ya kwamba wako stejini kutumbuiza wanafunzi. Na tunaona ya kwamba wanatumbuiza wanafunzi hawa kwa densi na nyimbo.

Kuna waigizaji ambao ni wanawake na wanaume, waigizaji hawa wamekuja kutumbuiza, watu kwa densi na nyimbo mbalimbali, tunaweza kuona pia, waigizaji hawa wameweza kuvalia mavazi ya jamii tajika.

Katika kituo cha mabasi, kuna basi la kisasa linalotumia umeme. Basi hili limepakwa rangi nyeupe na ya kijani. Limeegeshwa likingonja abiria kupanda kisha kielekee sehemu mbali mbali.

Katika kituo cha magari kuna matatu ya rangi nyeupe na basi ya rangi ya samawati. Juu ya matatu kuna kibandiko kinachoonyesha sehemu mbali mbali matatu hii itapitia. Na matatu inangonja abiria waweze kupanda kisha kielekee sehemu mbali mbali.

Katika kituo cha mabasi kuna kibandiko cha rangi nyeupe. Kibandiko hiki kina maandishi ya sehemu mbalimbali, mabasi yanayoegeshwa sehemu hiyo yanaeleka. Maandishi haya yameandikwa kwa kutumia rangi tofauti.

Katika barabara hii kuna basi zinazotumika katika usafiri wa umma. Basi hizi zinaelekea sehemu mbalimbali kusafirisha abiria na hata mizigo. Kuna askari wa trafiki ambao wanasaidia kuleta usalama barabarani.

Basi kutoka kampuni ya Isuzu limeegeshwa. Kondakta amesimama mbele ya basi hili akishawishi abiria waweze kupanda basi lake. Kando yake kuna kibandiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali basi hili litapitia.

Katika kituo cha mabasi, kunamabasi tatu ambayo ni ya rangi ya samawati. Basi haya yameegeshwa ndiposa abiria waweze kupanda. Mbele yake kondakta ameshikilia kibandiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali basi hilo litapitia.

Basi kutoka kampuni ya Embassava lililopakwa rangi ya samawati, nyeupe na nyekundu limeegeshwa katika kituo cha mabasi, linangojea abiria waweze kupanda basi hili kisha lielekee sehemu mbalimbali.

Katika kituo cha mabasi. Basi mbalimbali yameegeshwa kwa minajili ya abiria kuabiri. Mabasi haya ni ya kutoka kampuni tofauti na pia yana rangi tofauti kama vile manjano, samawati, nyeupe na hata nyekundu.

Katika barabara hii, vyombo vya usafiri vinavyotumika katika usafiri wa umma, ni kama vile matatu, basi na hata pikipiki. Vyombo hivi vya usafiri vinasafirisha abiria katika sehemu mbalimbali.

Katika barabara hii gari linalotumika katika usafiri wa umma ni basi. Kuna lile basi ambalo limepakwa rangi la waridi na lingine ni la rangi ya kijani. Mabasi haya yanaelekea sehemu mbalimbali kwa minajili ya kusafirisha abiria au mizigo.

Katika kituo cha basi. Kuna basi moja ambalo limeegeshwa ndiposa abiria waweze kuabiri. Basi hili limepakwa rangi ya samawati. Mbele yake kuna kibandiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali basi hili litapita.

Hiki ni kituo cha mabasi. Basi la kampuni Metro Trans, limeegeshwa kwa minajili ya abiria kuabiri. Basi hili ni la rangi ya samawati, mbele yake kuna kibandiko kinachoonyesha mitaa mbalimbali basi hili litapitia.

Katika kituo cha magari kuna gari aina ya matatu iliyopakwa rangi nyeupe. Gari hili limeegeshwa kwa minajili ya abiria kupanda, juu yake kuna kibandiko kinachoonyesha ya kwamba gari linaelekea jiji la nakuru.

Katika kituo hiki cha mabasi. Basi la rangi ya samawati limeegeshwa ndiposa abiria waweze kupanda. Kondakta anashawishi abiria wapande basi lake na pia ameshikilia kibandiko kinachaonyesha ya kwamba kinaelekea sehemu tofautitofauti.

Katika barabara hii kuna magari mbali mbali yanayotumika katika usafiri wa uma kama vile matatu na hata basi. Magari haya yanasafirisha abiria na mizigo katika sehemu mbali mbali.

Katika kituo cha mabasi , basi la rangi nyeupe na ya waridi limeegeshwa ndiposa abiria wapande, kondakta amesimama mbele ya basi hilo kushawishi abiria na pia kushikilia kibandiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali na pia nauli.

Katika kituo cha mabasi, basi lililopakwa rangi nyeupe , samawati na hata nyekundu, linangoja abiria wapande kisha ielekee sehemu mbalimbali. Mbele yake kuna kibandiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali, basi hili litapitia .

Katika kituo cha mabasi. Basi la rangi ya samawati limeegeshwa kwa minajili ya abiria waweze kuabiri basi hili. Kondakta anashawishi abiria kupanda basi lake. Nyuma ya basi kuna kibandiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali basi hili litapitia.

Katika kituo cha magari kuna gari aina ya matatu ambayo imeegeshwa ndiposa abiria waweze kupanda. Juu yake kuna kibandiko kinacho onyesha ya kwamba gari hili linaekea jiji la Nakuru. Limeweza kupakwa rangi nyeupe.

Gari la rangi la kijani kibichi limeegeshwa katika kituo cha mabasi. Gari hili linangonja abiria waweze kupanda. Mbele yake wameeka kibandiko kinacho onyesha sehemu mbali mbali gari hili litapitia.

Katika kituo cha magari kuna gari aina ya matatu ambayo imeweza kuegeshwa ndiposa abiria waweze kuabiri. Gari hili limepakwa rangi nyeupe. Juu yake kuna kibandiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali gari hili litapita.

Katika kituo cha mabasi, basi moja lililopakwa rangi ya zambarau limeegeshwa ndiposa abiria waweze kuabiri basi hili. Kuna kibandiko cha rangi nyeupe kinachoonyesha sehemu mbali mbali basi hili litapitia.

Katika kituo cha mabasi, basi ya rangi ya samawati yameweza kuegeshwa. Kondakta anashawishi abiria kuabiri basi lake. Kondakta huyu ameshikilia kibandiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali basi hili litaweza kupitia na pia nauli.

Katika barabara hii, vyombo vya usafiri wa umma ni kama vile pikipiki na basi iliyopakwa rangi ya samawati. Vyombo hivi vya usafiri vinasafirisha abiria na hata mizigo kuelekea sehemu mbalimbali.

Magari mbalimbali kama vile taksi na basi zimeweza kuegeshwa kwenye kituo cha magari. Magari haya yanangoja abiria iliwapande kisha kuenda, sehemu mbalimbali. Kwa umbali tunaona kibandiko, kinachoonyesha sehemu mbalimbali basi hili litaweza kupitia na pia nauli yake.

Katika barabara hii kuna vyombo mbalimbali vya usafiri. Vyombo vinavyotumika katika usafiri wa umma ni kama vile matatu na basi. Vyombo hivi vinaonekana vikisafirisha abiria na mizigo katika sehemu mbalimbali.

Hiki ni kituo cha magari na kulingana na kibandiko kilikowekwa inaonyesha magari hayo hutumia barabara ya Mombasa na pia magari haya huenda mtaa wa Utawala na pia tunavyoona katika kibandiko hiki, nauli kutoka kituo hiki hadi Utawala ni pesa themanini.

Basi kutoka kampuni ya Metro Trans limeweza kuegeshwa na tunaona mbele ya basi hilo wameweza kuweka kibandiko. Kibandiko hicho kinaonyesha sehemu mbalimbali basi hilo litaweza kupitia. Tunaweza kuona kando ya basi hilo pia kuna kondukta ambaye anajaribu kushawishi abiria wapande basi lake.

Katika kituo hiki cha mabasi, kuna basi ambalo limepakwa rangi ya samawati. Limegeshwa ndiposa abiria waweze kuabiri basi hili. Kando yake kuna kibandiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali basi hili linaelekea na pia nauli ambayo ni shilingi hamsini.

Katika kituo cha magari kuna matatu ya kampuni ya Prestige ambayo imepakwa rangi nyeupe, manjano na pia zambarau, juu ya matatu hii kuna kibandiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali, matatu hii itaweza kupitia, masehemu hizi ni kama vile, Voi, Mombasa, Mtwapa, Mavueni na pia Malindi.

Katika kituo hiki cha basi tunaona ya kwamba gari ya umma inayotumika ni basi. Tunaona mabasi haya yameweza kuegeshwa, na katika basi moja lenye kampuni ya Metro Trans , kuna utingo ambaye amesimama mlangoni. Na upande huo mwingine tunaona kwamba kuna mwanamke mmoja ambaye ameshikilia bango linaloonyesha sehemu mbalimbali basi hilo linaenda.

Basi ya kampuni ya Metro Trans imepakwa rangi ya samawati. Basi hili limeegeshwa katika kituo cha basi, mbele yake kuna kibandiko cha rangi nyeupe kinachoonyesha sehemu mbalimbali basi hii itaweza kupitia na pia nauli ambayo ni shilingi themanini.

Katika barabara hii tunaeza kuona, vyombo vya usafiri wa umma mbalimbali kama vile basi, na matatu, tunaona ya kwamba kuna zile, vyombo vya usafiri ambavyo vimeweza kujaa na zimeanza, kwenda sehemu mbalimbali na kuna zile ambazo zimeegeshwa, zikingoja abiria waweze kuabiri.

Katika kituo hiki cha magari kuna matatu ya rangi ya kijivu ambayo imesajiliwa na nambari ya KCE, 295G , juu ya matatu hii kuna kibandiko kinachoonyesha sehemu mbali mbali matatu hii itaweza kupitia, na pia kuna mizigo juu ya matatu.

Katika kituo cha magari, kuna matatu na basi . Basi imeweza kupakwa rangi ya kijani kibichi, nyeupe , nyeusi na nyekundu. Matatu imepakwa rangi nyeupe . Vyombo hivi vya usafiri vimeweza kuegeshwa kwa minajili ya abiria kupanda mabasi haya , kisha zianze safari ya kuelekea sehemu mbalimbali.

Chombo cha usafiri wa uma hapa ni gari la moshi na tunaona ya kwamba gari hili la moshi liko katika stesheni ya gari la moshi na linangojea abiria waweze kupanda kisha waanze kuenda sehemu mbali mbali. Stesheni hii imeweza kuzungukwa ama kuzingirwa na ua.

Matatu ya kampuni ya 2NK sacco, limeegeshwa kwa minajili ya abiria kupanda matatu hio . Juu ya matatu hili kuna bango linaloonyesha kwamba matatu inaenda jiji la Nakuru na pia nauli yake ni shilingi mia tano.

Katika kituo cha magari kuna matatu, matatu ambayo imesajiliwa na nambari KAP 273U inangojea abiria waweze kuabiri matatu hiyo, juu ya matatu hii kuna bango linaloonyesha sehemu mbalimbali matatu hii itaweza kupitia.

Basi lenye rangi ya manjano limeweza kuegeshwa ndiposa abiria waweze kuabiri basi hilo. Basi hili limeweza linaonyesha kwamba linaenda mitaa ya Roysambu, Garden City, Githurai, Muthaiga na mitaa mingineo. Na pia tunaweza ona katika kibandiko hilo kwamba nauli ya kwenda mitaa hiyo ni shilingi thelathini.

Katika kituo cha mabasi, kuna basi lililoegeshwa kwa minajili ya abiria kupanda, basi hili ni la kampuni ya Isuzu na limeweza, kusajiliwa na nambari ya KBZ 204J , kando ya basi hili kuna bango linaloonyesha sehemu mbalimbali basi hili litaweza kupitia.

Hiki ni kituo cha mabasi na tunaona ya kwamba, kuna basi moja lililoegeshwa ndiposa abiria waweze kuabiri basi hilo. Pia tunaona mwanamme mmoja ambaye ameweza kushikilia bango, na bango hili linaonyesha ya kwamba basi hili linaenda mitaa ya Ruiru na Juja.

Hiki ni kituo cha mabasi. Mabasi imeweza kuegeshwa kwa minajili ya abiria kupanda mabasi haya. Abiria anaonekana kupanda basi la rangi nyekundu. Kando ya basi hilo kumewekwa kibandiko cha rangi nyeupe kinachoonyesha sehemu mbalimbali basi hili linaenda.

Katika kituo cha basi, kuna mabasi mbalimbali ambayo yameegeshwa kwa minajili ya abiria kupanda, mbele kunaonekana utingo ambaye wanajaribu kushawishi abiria waweze kupanda mabasi yao.

Chombo cha usafiri wa umma ni matatu, matatu hii imeweza kuegeshwa katika kituo cha mabasi ili kungoja abiria waweze kuabiri. Matatu hii inaelekea jiji la Nakuru.

Katika barabara hii kuna vyombo mbalimbali vya usafiri kama vile basi. Basi ya Super Metro inaonekana kuanza safari yake ili kusafirisha abiria katika sehemu mbalimbali. Kwa upande wa mbali kuna yale mabasi ambayo yameweza kuegeshwa ili abiria waweze kupanda mabasi haya.

Kwenye kituo hiki cha magari kuna matatu mbalimbali ambazo zimeweza kuegeshwa, abiria wanaonekana kupanda matatu haya, kulingana na bango lililowekwa juu ya matatu inaonyesha ya kwamba matatu hii inaenda jiji la Narok. Pia juu ya matatu hii kuna mizigo mbalimbali ambazo zinaeza kufungwa.

Barabarani kuna mabasi mbalimbali, mojawapo ni basi la kampuni ya Metro Trans. Mabasi haya yanaonekana kusafirisha abiria katika maeneo mbalimbali. Kuna matrafiki wa polisi ambao wanang'ang'ana kuhakikisha usalama barabarani.

Barabarani kuna matatu ya kampuni ya nawaku, ambayo imeepakwa rangi ya samawati na mistari ya manjano, gari hili lina magurudumu ya rangi nyeusi, linaonekana kuanza safari yake ili kuelekea maeneo mbalimbali.

Hiki ni kituo cha mabasi. Mabasi mbalimbali yameweza kuegeshwa kwa minajili ya abiria kupanda. Kondakta ameweza kushikilia kibandiko cha rangi nyeupe kinachoonyesha sehemu mbalimbali mabasi haya yanaenda na pia kinaonyesha ya kwamba nauli ni shilingi hamsini au sitini.

Katika barabara hii kuna vyombo mbalimbali vya usafiri na pia vyombo vinavyotumika katika usafiri wa umma ni kama vile basi na matatu, ambazo zinasafirisha abiria katika sehemu mbalimbali. Tunaona pia trafiki wa polisi ambaye anahakikisha usalama barabarani.

Katika kituo cha mabasi. Mabasi kutoka kampuni mbalimbali yameweza kuegeshwa ndiposa abiria waweze kuabiri. Basi la kampuni la Embakasi lina kibandiko linaloonyesha sehemu mbalimbali basi hilo litaweza kupitia.

Hapa tunaweza kuona kwamba, chombo kinachotumika sana kwa usafiri ni basi. Na mabasi haya yana rangi mbalimbali. Yenye ni rangi ya kijivu, rangi ya samawati, rangi ya zambarau, na hata pia rangi ya kijani kibichi. Tunaweza kuona basi lenye rangi ya samawati, limeweza kuchorwa watu mbalimbali na hii inaweza pia kuvutia abiria.

Katika kituo hiki cha magari, kuna magari aina ya matatu ambayo yameweza kuegeshwa ili abiria kupanda Kisha kusafirishwa katika sehemu mbalimbali. Matatu haya ni ya kampuni ya Molo line, pia yamepakwa rangi nyeupe na pia rangi ya machungwa, tunaona yakwamba magari haya yanabeba abiria kumi na wanne pekee.

Hapa ni katika kituo cha magari na kuna magari aina ya matatu yaliyopakwa rangi nyeupe. Matatu hizi zimeegeshwa kwa minajiri ya abiria kuabiri kuelekea sehemu mbalimbali. Juu yake kuna kibandiko kinacho onyesha zinaelekea jiji la Meru.

Kando ya barabara kuna kituo cha mabasi na kituo hicho cha mabasi, tunaweza kuona ya kwamba kuna mabasi ambayo yameweza kuigeshwa na mabasi haya yanangoja abiria waweze kupanda mabasi yao. Tunaweza kuona basi la kwanza limeweza kuwekelewa kibandiko kinalichoonyesha ya kwamba basi hilo linaenda mtaa wa Dondoo.

Basi la kampuni ya citi hoppa limeweza kuegeshwa katika kituo cha basi. Basi hili lina rangi ya kijani kibichi. Mbele ya basi hili tunamwona mwanaume mmoja ambaye ameshikilia bango na bango hili linaonyesha sehemu mbalimbali basi hili litaweza kupitia. Na pia nauli watakayo lipishwa na ni shilingi arobaini.

Katika kituo cha basi, basi la kampuni ya metro trans limeweza kuegeshwa ili abiria waweze kuabiri basi hili. Mwanamume mmoja ameshikilia bango. Bango hili linaonyesha sehemu mbali mbali basi hili litaweza kupitia mitaa ya Cabanas, Syokimau na Mlolongo wanalipisha nauli ya shilingi thelathini na Kitengela ni shilingi sitini.

Katika kituo hiki cha mabasi, kumeweza kuegeshwa basi na kampuni ya city hoppa ambalo linangoja abiria kuabiri basi hilo. Tunaweza kuona mwanamke mmoja ambaye ameshikilia bango, bango hilo linaonyesha kwamba basi hili linaenda mtaa wa kawangware na nauli yake ni shilingi sitini.

Katika barabara hii kuna usafiri wa umma aina ya basi. Basi la kampuni la Embassava limeegeshwa kwa minanjili ya abiria kupanda. Basi hili limepakwa rangi ya samawati, nyekundu na nyeupe.

Katika kituo cha mabasi, basi mbalimbali zimeweza kuegeshwa kwa minaajili ya abiria kupanda mabasi haya. Basi lililosajiliwa na nambari ya KDM 340K linaonekana kubeba abiria mbalimbali na kuna conductor ambaye anashawishi abiria kupanda basi hili.

Katika barabara hii tunaweza kuwa na aina mbalimbali za magari. Kuna basi, lori, matatu na hata pia gari dogo na upande mmoja wa barabara tunaweza kuona kwamba magari haisongi. Hii ni kuonyesha kwamba kuna msongamano wa magari.

Katika barabara hii tunaweza kuona vyombo vya usafiri mbalimbali kama vile basi, gari dogo, matatu, lori na hata kwa umbali, tunaweza kuona pikipiki, tunaona basi la rangi ya kijani kibichi limeweza kusimama katika kituo, cha basi, na tunamuona kondukta anajaribu kushawishi abiria apande basi hilo.

Katika kituo hiki cha mabasi, basi ya City Shuttle limeweza kuegeshwa kwa minaji ya abiria kupanda kwa basi hilo . Utingo anaonekana kushikilia bango linaloonyesha sehemu mbalimbali, basi hilo litaweza kupitia, na pia nauli ambayo ni shilingi hamsini.

Barabarani kuna vyombo mbalimbali vya usafiri mojawapo wa vyombo ambavyo hutumia usafiri wa umma ni basi na tunaona usajili wa basi moja KDR 568R, basi lingine ni la kampuni ya Metro trans. Tunaona pia askari mmoja ambaye anajaribu kuangalia dereva hawa wanafuata sheria za barabarani.

Katika kituo hiki cha magari vyombo mbali mbali vya usafiri vimeweza kueegeshwa juu ya matatu nyeupe kuna kibandiko kinacho onyesha ya kwamba matatu inaelekea jiji la Nakuru na pia nauli yake ambaye ni shilingi mia tano.

Hiki ni kituo cha mabasi. Kuna basi ambalo limepakwa rangi nyekundu, limeegeshwa kwa minajili ya abiria kuabiri basi hilo. Kando yake kuna kibandiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali basi hili litaelekea na pia nauli ya shilingi mia moja.

Katika kituo hiki cha magari, matatu na basi yameweza kueegeshwa kwa minajili ya abiria kuabiri. Kando ya basi kuna kibandiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali basi hili litaweza kupitia.

Basi la kampuni ya Lopha nimeweza kuegeshwa na nyuma yake wameweza kupandika sehemu mbalimbali wanaeza kupitia, tunamwona kondakta akishawishi abiria mmoja apande basi lake, na kando yake pia tunaona basi lingine la rangi ya manjano.

Katika kituo hiki cha basi kuna mabasi mbalimbali ambayo yameegeshwa kwa minajili ya abiria kupanda basi hizi, basi la Metro Trans , linaonekana kungojea abiria wake, na mbele yake kuna kondukta ambaye ameshikilia bango la kuonyesha, sehemu mbalimbali basi hili litaweza kupitia na pia nauli ambayo ni shilingi, hamsini.

Katika kituo hiki cha mabasi, mabasi mbalimbali yameweza kuegeshwa kwa minajili ya abiria kuabiri. Kondakta ameshikilia kibandiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali basi hili litapitia na pia nauli ambayo ni shilingi hamsini.

Basi hili limeweza kuegeshwa katika, kituo cha mabasi, na kulingana na kibandiko, tunaeza kuona kwamba, basi hili linaenda mtaa wa Westlands, Kinoo, Kikuyu, Kangii na Kangemi , mitaa ya Westlands, Kangemi na Kinoo wanalipishwa shilingi hamsini na mtaa wa Kikuyu wanalipishwa shilingi sitini.

Katika barabara hii, tunaweza kuona basi la kampuni ya City Shuttle na pia kuna basi lingine ambalo, limeweza kuegeshwa na basi hilo tunaona kwamba, bango linasema ya kwamba, basi linaenda mtaa wa Muthaiga na maeneo mengine. Pia wameweza kuweka nauli yao ni shillingi hamsini.

Barabarani kuna magari mbalimbali kama vile basi. Mojawapo ni basi la kampuni ya Metro Trans , ambayo inasafirisha abiria katika maeneo mbali mbali, tunaona pia polisi wa trafiki ambaye anajaribu kuleta usalama katika barabara hii.

Katika kituo hiki cha magari tunaona ya kwamba matatu ya kampuni ya Naekana imeweza kuengeshwa, na katika bango lake tunaona ya kwamba matatu hii inaenda jiji la Nakuru na nauli yake ni shilingi mia nne hamsini.

Katika kituo hiki cha magari Kuna matatu ambayo imeweza kuegeshwa ndiposa abiria waweze kuabiri. Juu ya matatu hii kuna kibandiko kinachoonyesha ya kwamba matatu inaelekea jiji la Nakuru na nauli yake ni shilingi mia tano.

Katika kituo cha magari kuna matatu ya kampuni ya Molo Line ambayo imeweza kuegeshwa na tunaona abiria mbalimbali wanaonekana wakiabiri matatu hii. Kulingana na kibandiko kilichowekwa juu ya matatu kinaonyesha ya kwamba matatu inaenda jiji la Nakuru. Pia kuna mizigo mbalimbali ambazo zimewekwa juu ya matatu.

Katika barabara hii tunaweza kuona matatu kutoka kampuni ya Embassava yenye rangi nyeupe, na mbele yake tunaweza kuona basi la kampuni ya Citi Hoppa. Na katika basi hilo tunaweza kuona conductor ambaye amesimama mlangoni mwa basi.

Katika kituo cha magari kuna matatu ya rangi ya samawati ambayo imeweza kuegeshwa, juu yake kuna bango linaloonyesha sehemu mbalimbali matatu hii itaweza kupitia. Kuna kondakta ambaye anashawishi abiria wapande matatu yake. Matatu hii imeanza kusajiriwa na nambari ya KBB 091W.

Katika barabara hii tunaona ya kwamba kuna vyombo mbalimbali vya usafiri. Tunaona ya kwamba pia kuna vyombo vya usafiri vya umma kama vile basi na matatu. Tunaeza kuona kuna basi la citi hopa, kando yake kuna matatu ambazo zimeweza kuegeshwa, na matatu haya yanangoja abiria kupanda.

Usafiri wa umma, unaonekana hapa, ni chombo cha usafiri, aina ya gari la moshi. Tunaona gari hili la moshi, limeweza kuegeshwa katika stesheni ya gari la moshi. Na stesheni hii, imezingirwa na ua.

Katika kituo cha magari, kuna vyombo mbalimbali vya usafiri kama vile tukutuku au bajaji na pia basi, kuna bajaji ambayo imeegeshwa ikingojea abiria, bajaji hizi ni za rangi nyeusi, waridi na pia ya manjano, juu ya, bajaji wameeka kibandiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali bajaji hio itaweza kupitia.

Basi hili la kampuni ya KBS limeweza kuegeshwa katika kituo cha mabasi likingoja abiria waweze kuabiri basi hilo. Tunaweza pia kuona mwanamume mmoja ambaye ameshikilia bango na bango hilo linaonyesha sehemu mbalimbali basi hilo litaweza kupitia na kisha kuonyesha ya kwamba nauli ni shilingi arobaini.

Basi la kampuni ya citi hoppa, limeweza kuegeshwa katika kituo cha magari. Basi hili linangoja abiria waeze kuabiri. Kondakta ameshikilia kibandiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali basi hili litaweza kupitia.

Katika kituo hiki cha mabasi, tunaona ya kwamba kuna basi moja ambalo limeweza kuegeshwa na pia tunaona kondakta ambaye anajaribu kushawishi abiria wapande basi lake. Kidogo kwa mbali tunaona ya kwamba kuna bango la rangi ya waridi, ambalo linaonyesha sehemu mbalimbali basi hili litaweza kupitia.

Katika kituo cha magari, kuna gari aina ya matatu ambayo imeweza kuegeshwa. Gari hili limepakwa rangi ya machungwa, na kisha kuwekwa kibandiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali gari hili litaweza kupitia.

Hiki ni kituo cha magari, na tunaona kwamba katika kituo hiki, chombo cha usafiri kinachotumika sana ni matatu. Na ni matatu kutoka kampuni ya gukena. Tunaona kwamba , matatu moja ni ya kwenda mji wa nakuru na nauli yake ni shilingi mia nne hamsini. Na matatu nyingine inaenda mtaa wa karatina, kwa nauli ya shilingi mia nne.

Mabasi kutoka kampuni ya City Hoppa yameweza kuegeshwa katika kituo cha mabasi. Mabasi haya yamepakwa rangi ya kijani. Kondakta ameweza kushikilia kibandiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali basi hili litaweza kupitia na pia nauli ambayo ni shilingi sitini.

Hapa ni katika kituo cha mabasi, conductor anajaribu kushawishi watu kuabiri basi lake. Ameshikilia kibandkiko kinachoonyesha sehemu mbalimbali basi litaelekea na pia nauli ambayo ni shilingi hamsini.

Haya ni mabomba ya maji ambayo hutumika kusambaza maji kutoka sehemu fulani kuelekea sehemu nyingine. Mabomba haya yamepekwa rangi ya samawati na kisha kutengenezwa kutumia plastiki.

Haya ni mabomba yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki. Yamepakwa rangi nyeusi na mistari ya rangi ya samawati .Mabomba haya hutumika kusambaza maji kutoka sehemu fulani kuelekea sehemu nyingine.

Tractor, rangi ya manjano, inatumika kuchimba mtaro chini ya barabara na mtaro huu utatumika katika kuweka bomba la maji ambazo zitatumika katika kusambaza maji katika mitaa mbalimbali ya eneo hili.

Kuna mabomba ya maji, na mabomba haya kwa nje yana rangi ya nyeusi, na kwa ndani yana rangi ya samawati. Mabomba haya yana umuhimu wake kwa sababu hutumika katika usambazaji wa maji katika mitaa mbalimbali.

Tangi ya maji iliyopakwa rangi nyeusi ina maandishi ya kuonyesha ya kwamba inabeba maji lita mia moja themanini na tano. Tangi hii inatumika katika kuhifadhi maji.

Katika eneo hili, takataka zimeweza kutapakaa kila mahali. Hii ni kuonyesha ya kwamba wakaazi hawazingatii uhifadhi wa mazingira. Tendo hili linaweza kusubabisha madhara mbalimbali kwa wakaazi kama vile, ugonjwa unaoletwa na uchafu.

Duka hili linauza maji safi ya kunywa na tunaona ya kwamba katika duka hili wameweza kuweka vibandiko, ambavyo vinaonyesha ya kwamba na kushawishi pia maji haya ni safi. Tunaona ya kwamba , kuna kibandiko cha rangi nyekundu ambayo inaonyesha ya kwamba bei ya maji hii ni shillingi tano kwa lita moja.

Hili ni duka linalo uza maji safi ya kunywa na tunaona ya kwamba duka hilo wameeza kuweka vibandiko mbali mbali vinavyoleta ujumbe ya kwamba maji haya ni salama kwa binadamu na pia tunaona ya kwamba kuna kibandiko cha rangi nyekundu ambayo inaonyesha ya kwamba bei ya maji ya lita moja ni shilingi tano.

Katika kiwanda hiki, kuna dohani nne ambazo zina mistari za rangi nyekundu na nyeupe. Tunaona ya kwamba dohani hizi zinatoa moshi ambao unaelekea katika mawingu. Na moshi hii inaweza sababisha kutokuwa na hewa safi katika mtaa huu.

Kuna wafanyakazi waliovalia koti la rangi ya machungwa na pia wamevalia kofia aina ya helmeti. Wanaonekana kutengeneza au kuunda bomba la maji ambalo litatumika katika kusambaza maji katika maeneo mbalimbali.

Haya ni mabomba ya maji yanayotumika hasa kusambaza maji katika sehemu mbalimbali. Kuna yale mabomba ambayo yameshaanza kupata kutu, hii ni kuonyesha ya kwamba yamewekwa hapo kwa mda mrefu.

Kuna mabomba ya maji yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma na mabomba haya hutumiwa katika kusambaza maji katika maeneo mbalimbali. Tunaona ya kwamba yaliweza kutolewa mvunguni na pia yana kutu.

Hili ni duka linalouza maji safi ya kukunywa na tunaona ya kwamba duka hili hufanya kazi ya kujaza chupa maji safi na kisha kuzifungia na mwishowe kuzisambaza katika sehemu mbalimbali.

Wakaaji wa mtaa huu wanaonekana ya kwamba hawazingatii uhifadhi wa mazingira. Takataka kama vile makaratasi na chupa za plastiki, zimeweza kutapakaa. Tunaona ya kwamba takataka hizi, zimetupwa karibu na mto ambao ni chanzo au wasili ya maji katika mtaa huo.

Hapa tunaweza kuona bomba la maji ambalo hutumika kusambaza maji katika maeneo mbalimbali. Tunaona bomba hili lilikuwa limeharibika kidogo na kusababisha maji kuvuja na kuvuja huku kumeweza kusababisha maji kutofika katika maeneo mbalimbali lakini tunaona ya kwamba waliweza kutengeneza bomba hili la maji.

Mabomba kumi na mbili, yameweza kupangwa na tunaona yakwamba yametengenezwa kwa kutumia chuma. Pia tunaona yakwamba mabomba haya yameanza kushika kutu, hii ni kuonyesha yakwamba yanapotumika katika kusambaza maji yanaweza leta madhara kwa watakaotumia maji hayo.